Soko lenye bithaa nyingi za kitalii, linaonekana labda soko la Massai, kutokana na muktadha, Kuna nguo za rangi mbali mbali, zinaninginia. Sanamu ndogo za wanyama kama vile twiga na tembo zimepangwa. Na bithaa za mikono kama vile vinyango vya mbao, vikapu vidogo na shanga nyingi za rangi.

Duka kubwa lina meza kubwa ilyojaa mashati ya kiume yaliyopangwa kwa utaratibu. Mashati yana rangi na mitindo mbalimbali likiwa na pamoja na buluu, nyeupe, kahawia na michoro. Mashati yamekunjwa vizuri na kuonyeshwa ili wateja waweze kuchagua. Nyuma ya meza kuna bango kubwa la sale lenye asilimia arobaini na tano off . Kwenye kuta kuna nguo zingine zilizoning'inia

Nguo za rangi tofauti tofauti zimepangwa juu ya vibao, zingine zikiwa zimevalishwa kwenye vichwa vya plastiki, huku nyingine zikiwa zimerundikwa chini kwenye sakafu isio na mpango maalum. Kuna mashati, suruali, nguo za watoto, blauzi na sketi zilizoninginizwa kwa ungalifu juu ya vibao vilivyo wekwa mbele ya jengo lenye madirisha makubwa.

Duka la nguo la kisasa limefunguliwa kwa mlango wa kioo wenye fremu nyekundu, jina la duka limeandikwa kwa maandishi meupe juu ya rangi ya machungwa, ndani ya duka manekini watatu wamevalishwa mavazi tofauti na kusimama karibu na mlango, huku mabango yakionyesha punguzo la asilimia thelathini kwa bidhaa ya tatu.

Mannequin amesimama katikati akiwa amevalishwa mavazi ya rangi angavu, kofia ya manjano, na miwani ya jua. Meza mbele yake imepambwa kwa pochi, mikufu, pete na hereni zilizoandaliwa kwa maridadi. Pande zote za duka kuna mikoba, skafu, na miwani ya aina mbalimbali iliyopangwa kwenye rafu nyeupe zilizowekwa ukutani.

Ndani ya duka la nguo, lenye mwanga mzuri. Kuna maonyesho mbalimbali, ya nguo, viti, na vifaa vingine. Upande mmoja, kuna rafu zilizojaa viatu, vya aina tofauti, kutoka sneakers , hadi loafers zilizopangwa kwa ukubwa na mtindo karibu na viatu.

Duka kubwa la mavazi la wanaume; limepangwa kwa ustadi likiwa na nguo mbalimbali kama mashati, suruali, suti na tai. Kuta za nyuma zinaonyesha suti zilizopangwa kwa rangi tofauti na kulia kuna sehemu ya mashati yaliyopangwa kwenye rafu.

Rafu ya duka imejaa chupi na sidiria za aina mbalimbali. Sidiria zimepangwa juu zikiwa zimegawanywa kwa rangi na ukubwa na nyingi zikiwa na lebo, zinazoonyesha medium support . Chupi zinaonyesha chini ya sidiria pia zikiwa na rangi na mitindo tofauti, ikiwa ni pamoja na zile lens za kawaida.

Chumba cha nguo za kiume kinaonekana kikiwa na rafu za mbao zilizopangwa vizuri zikionyesha nguo na viatu mbalimbali. Kuna mashati, suruali na koti zilizopangwa kwenye hangers na kwenye rafu. Viatu vya ngozi na vya michezo vinaonyeshwa kwenye rafu au meza. Sakafu ya duka ina vigae vyeusi na vyeupe vyenye mng'ao.

Manekini aliyesimama amevalishwa joho la kijani kibichi, lenye mpindo, na limepambwa na ua la rangi ya majano katikati ya kifua. Amevaa mkufu wa lulu fupi, na miwani yenye mtindo wa kipekee. Meza mbili za duara mbele yake, zimepambwa kwa mikufu, herini, na pochi ya dhahabu, iliyong'aa.

Nguo za watoto zimetundikwa kwa safu nadhifu, kwenye hangers , zikiwa na rangi mbalimbali kama nyeupe, pinki , manjano, na mistari. Pembeni kuna viatu vya watoto vilivyopangwa kwenye ukuta kwa rangi kama kijani, pinki , dhahabu na nyeusi. Sehemu ya chini, kuna rafu yenye scrunchies za rangi ya waridi na nguo za watoto wa kike.

Ndani ya duka, lenye watu wengi, watu kadhaa wanaonekana wakitazama na kununua nguo, wengi wa watu wanaonekana kuwa wanawake, mwanamke aliyekaribu na kamera amevaa koti la rangi ya waridi, juu ya fulana nyeusi na jeans ya bluu, ameinama juu ya kikapu cha ununuzi kilichojaa nguo, mwanamke mwingine amesimama karibu naye, amevaa fulana ya rangi waridi na suruali nyeusi.

Mabegi kadhaa ya mashati, yaliyopangwa kwa rafu, yanaonekana katika duka kubwa, la nguo. Mashati yamefungwa vizuri, katika mifuko ya plastiki na yamepangwa kwa mistari ya rangi mbalimbali, kama: blue , waridi, na nyeupe. Kushoto kuna safu ya makoti ya suti, ya wanaume. Yaliyoanikwa kwenye vishikilia nguo. Yakiwa na rangi kama: hudhurungi, kijivu, na samawati.

Duka la nguo linaonyesha safu nyingi za nguo zilizoninginia kwenye rafu, kuna suruali vitambaa na nguo nyingine za rangi na mitindo mbali mbali wateja wachache wanaonekana wakitazama na kuchagua bidhaa kuna ishara za bei zimebandikwa kwa baadhi ya racks ukuta una mapambo ya motiff ya kiafrika.

Ndani ya duka safi lenye mwangaza wa kutosha, rafu zimepangwa vizuri zikiwa na viatu vya watoto vya aina mbalimbali. Viatu hivi vimegawanywa kwa rangi, ukubwa na mitindo tofauti baadhi vikiwa na miundo ya vibonzo na vingine vikiwa na rangi angavu kama waridi, buluu na nyeupe. Kushoto kuna sehemu ya mavazi ya watoto iliyojaa mashati na fulani.

Mabega ya nguo, yamepangwa kwenye mistari ya chuma, kuanzia suruali hadi makoti ya rangi mbali mbali. Begi la plastiki la rangi ya samawati, lenye michoro ya jano, limewekwa juu ya meza pamoja na mizigo mingine. Sakafu ya vigae vyenye rangi ya kahawia, na nyeupe, wakisi mwangaza wa dirisha kubwa, upande wa kushoto.

Rafu ndefu za mbao zenye rangi nyeupe zimejaa viatu vingi vya aina mbalimbali vikiwemo buti na viatu vyngine vilivyotumika. Viatu hivyo vimepangwa kwa safu nyingi na vina rangi tofauti kama vile nyeusi, kahawia, nyekundu na buluu. Baadhi ya viatu vinaonekana kuwa vimevaliwa sana, uku vingine vikiwa bado vimekaa vizuri.

Mrundo wa mashati ya flaneli yaliyokunjwa kwa maridadi .Mashati haya yanaruwaza mbalimbali za mistari ya rangi tofauti ikiwa ni pamoja na bluu na nyeupe, kijani na nyeusi, na nyekundu. Mashati mengi yana mikono mirefu na yamefungwa vifungo.

Manekini mweusi amevalishwa gauni refu lenye mchanganyiko wa rangi nyingi kama vile zambarau, machungwa, kijani na buluu linaloonyesha muundo wa kiasili unaofanana na ngozi ya wanyama pori. Amevalisha kofia pana ya jua ya rangi ya krimu na miwani ya jua ya manjano akionekana mtanashati na wa kisasa.

Viti vya ndani ya gari ya aina ya SUV , vimepangwa safu ya pili kwa mstari, vikiwa na migongo mirefu yenye vichwa vya kuegemea vilivyofungwa vizuri. Viti hivyo vina rangi ya kijivu na nyeusi. Vimetengenezwa kwa kitambaa laini na vinaonekana kuwa na nafasi nzuri yakukaa kwa starehe.

Ndani ya kiwanda kikubwa kuna mabasi kadhaa katika hatua mbali mbali za utengenezaji, basi la mbele lina rangi ya manjano na sehemu ya mbele imefunguliwa, ikionyesha injini, mabasi mengine nyuma yake yana rangi nyeupe na manjano na yanaonekana kuwa katika hatua tofauti za kukamilishwa, sakafu ya kiwanda ni ya rangi ya kijivu na dari ina muundo wa chuma na taa nyingi.

Gari la rangi ya kijivu linaonekana kuwa Toyota Landcuiser Prado TX kulingana na nembo na muundo. Limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe au kokoto. Gari lina milango mitano, magurudumu makubwa yenye rimu za fedha na taa za nyuma, nyekundu na nyeupe. Bomba lake la nambari linaonyesha KDK 7770. Mandhari inaonyesha kutiwa matofali na mimea ya kijani.

Gari la rangi ya fedha, lililosafishwa vizuri, limesimama kwenye eneo la nyasi, lenye magari mengine, yaliyoegeshwa kwa mpangilio. Miti mirefu kijani inayotanda nyuma, inatoa mandhari ya utulivu kwa asili huku anga ikiwa safi na la bluu. Vioo vya gari hilo limefunikwa likiwa na magurudumu makubwa.

Gari jeupe aina ya Toyota Hiace linalotumika kama matatu, limeegeshwa kando ya barabara ya lami. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri na lina madirisha meusi. Bomba lake na nambari linanionyesha KDG 796C viashiria vinavyoashiria usajili nchini kenya.

Gari za kifahari aina ya Lexus, zimepangwa kwa mstari mmoja kwenye barabara ya lami; kila mmoja ikiwa imeegeshwa kwa mpangilio wa kuvutia. Rangi mbalimbali kama buluu, kijivu, nyekundu, dhahabu na nyeusi zinaangaza chini ya mwangaza wa jua. Vioo vya kando vinaonekana kuakisi mazingira ya nje, huku muundo wa mbele wa gari kuonyesha ukubwa wa nembo ya chapa.

Gari la zamani la rangi ya njano limeegeshwa kwenye nyasi karibu na ukuta wa mawe na mwingine wa saruji. Gari hili lina mistari ya rangi nyeusi inayopita upande wa juu wa gurudumu. Taa za mbele ni za miraba, grill iko katikati ni ya rangi ya magurudumu ni nyeupe, kwa pembeni.

Lori kubwa la rangi ya machungwa limebeba magari kadhaa. Lori lina sehemu mbili; moja ya juu na kuna ingine chini na kila sehemu imepakiwa magari. Kuna magari ya rangi tofauti likiwa na pamoja na meupe, kijivu, manjano na nyeusi. Lori liko kwenye barabara au eneo lililotengwa na kuna miti na majani ya kijani kibichi nyuma yake.

Gari jeusi aina ya hutchback linalo fanana na Mazda Demio limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, gari hili lina milango minne na magurudumu yenye rimu za rangi ya fedha na sehemu nyekundu pale katikati madirisha yake yamepakwa rangi nyeusi ama tint magari mengine yameegeshwa karibu ikiwa ni pamoja na gari ndogo na kubwa jeupe.

Magari ya rangi ya aina mbalimbali, yamepangwa kwa mpangilio ndani ya jengo yenye nafasi kubwa na mwangaza wa kutosha. Sakafu safi inang'aa na madirisha makubwa ya vioo huonyesha mandhari ya nje. Katikati kuna meza za kisasa, za uuzaji zenye kompyuta, viti vya mapambo madogo.

Gari la kisasa la rangi ya kijivu. Limeegeshwa kwenye eneo la wazi, lenye nyasi, likiwa limezungukwa na magari mengine ya rangi tofauti. Mandhari ya kijani iliyozungukwa na miti mirefu ya misonobari, inatengenezwa mazingira ya utulivu. Dirisha la ngazi limetwagizwa kikamilifu. Magurudumu yake ni makubwa na yenye mapambo ya kisasa.

Shirika la Toyota Hiace limeegeshwa kwenye uwanja uliofunikwa na changarawe. Gari hili lina rangi ya fedha na nyuma yake kuna sticker inayoonyesha number themanini. Magurudumu ya gari yana rangi ya kahawia na kuna alama za rangi ya manjano na machungwa kwenye sehemu ya chini ya nyuma ya gari.

Gari la kifahari la rangi la buluu, ya chuma, limesimama juu ya nyasi, likiwa na madirisha meusi yaliyo na vioo vya giza, vilivyowekwa kwa ustadi. Magurudumu makubwa ya aloi, yenye mishikio mingi ya kung'aa, yanachangia muonekano wa kifahari wa gari hilo. Pembeni mwa gari hili, kuna magari mengine ya kisasa yameegeshwa, katika mstari mmoja, yakionyesha eneo hilo.

Gari jeusi aina ya SUV , limeegeshwa kwenye eneo lililotandazwa na mawe madogo. Mlango wa nyuma wa gari, umefunguliwa. Ukionyesha sehemu ya mizigo iliyo wazi, na viti vya abiria vya nyuma. Milango ya abiria nyuma pia inaonekana kuwa imefunguliwa. Gari limechukuliwa picha kutoka nyuma, likionyesha taa zake nyekundu za nyuma, na sehemu ya bampa ya nyuma.

Chumba kikubwa chenye sakafu nyeupe, kimejaa magari mapya yanayoonyeshwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna magari ya rangi ya mbalimbali ikiwa ni pamoja na nyeusi, nyeupe, nyekundu na beige. Magari yamepangwa kwa umbali mmoja na mwengine na yanaelekea pande tofauti. Mwanga mwingi unaingia kupitia madirisha makubwa. Unaangazia magari na sakafu.

Viti vitatu vya abiria ndani ya gari, vimepangwa kwa mstari mmoja vikiwa na mito laini ya kijivu na mikono ya kupumzikia iliyochomoza katikati. Dirisha kubwa upande wa kushoto, linatoa mwanga mwingi wa asili inayoangaza ndani ya gari huku upande wa kulia ukionyesha mlango wenye kisikio cheusi.

Gari, jeupe aina ya Honda Insight , limeegeshwa kwenye eneo lilotengwa kwa ajili ya magari, gari lina milango minne na sehemu ya nyuma iliyoinuka, upande wa mbele unaonyesha taa zake, grili nyeusi yenye nembo ya Honda na bamba la nambari, KCH 709K , gari lina magurudumu yenye rimu, za rangi ya fedha, mandhari inaonyesha miti na mimea ya kijani kibichi.

Gari la rangi ya buluu limeegeshwa kando ya jengo la mawe lenye dirisha la vioo na grili . Gari hilo linaonekana kuwa la zamani na limechakaa. Lina vumbi jingi na kwenye madirisha na mwili wake. Una dalili za kutu na kupauka kwa rangi.

Gari ya rangi ya fedha, aina ya Sedan, imesimama kwenye kituo cha mafuta cha Shell. Gari lina nambari ya usajili KBV 949E na lina taa za mbele zilizo wazi. Pembeni kuna magari mengine yakiwa yamesimama na watu wachache wanaonekana wakiwa karibu na gari la kijivu upande wa kushoto. Sakafu ya kituo imetengenezwa kwa mawe ya rangi ya hudhurungi.

Mwanamke amevaa kucha, zilizopakwa rangi nyekundu, anapeana funguo za gari kwa mwanaume. Wote wawili wamevaa nguo rasmi. Mwanaume amevaa suti nyeusi na shati jeupe, na mwanamke amevaa koti jeusi lenye mistari mieupe. Gari jekundu inaonekana kwa sehemu nyuma yao, likiwa limegeshwa ndani ya nyumba ya maonyesho au eneo la biashara.

Gari la rangi ya fedha linaonekana kama Mitsubishi Pajero au Montero limeegeshwa ndani ya eneo lenye mwanga hafifu. Labda sehemu ya maegesho ya gari, gari lina matairi makubwa yenye matuta na sehemu ya mbele ina vifaa vya chuma. Gari lingine la rangi nyeusi linaonekana sehemu ya nyumba upande wa kushoto wa picha. Sakafu ni ya saruji na kuna nguzo zinaonekana.

Gari la Toyota Hilux aina ya Double Cabin imesimama juu ya nyasi likiwa na rangi ya kijani iliyo changanyika na bluu yenye magoha hafifu. Magurudumu yake manne yamevalishwa mataitri ya kuvutia ya kuhimili njia ngumu na upande wa nyuma kuna fremu ya chuma ya kubeba mzigo, kioo chaa dirisha kimefungwa, milango ina vipini vinavyongaa chini ya mwanga wa jua.

Abiria wa kiti cha nyuma ana nafasi ya kutosha, miguu ikiwa wazi kati ya viti vya mbele vyenye kitego kisicho na vichwa vya nyuma. Dirisha la nyuma limefunguliwa nusu, milango yote imefunguliwa. Sakafu imetandikwa mkeka wa plastiki na pale na sehemu ya kioo inayowezesha mwangaza kuingia ndani.

Gari jeupe aina ya SUV, limeegeshwa ndani ya jumba la kisasa, lenye mwangaza wa taa za dari. Gari hilo lina rimu za loin, milango minne , vioo vya giza na mistari ya mapambo ya rangi ya fedha, kando ya bodi. Nembo ya 3.7, inaonekana kando ya gurudumu la mbele, ikionyesha ukubwa wa injini ya ile gari.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja, wamesimama katika eneo linaloonekana kama uwanja wa magari, wanaume hao wawili wameshikana mikono, huku mwanamke akisimama karibu na mmoja wao, wote watatu wamevaa nguo za kawaida, mwanamke amevaa blausi yenye mistari na nguo ya jeans , na wanaume wamevaa mashati na jeans , wamezungukwa na skafu za magari mapya yaliyoegeshwa.

Lori kubwa limebeba magari mapya, kwenya trela maalum, yenye madaraja mawili, huku likisafirisha kwenye barabara ya lami, yenye njia pana, magari yaliyoegeshwa, aina ya SUV , yakiwa yamepangwa kwa umakini, iliyakae salama, angani kuna mawingu mazito ya rangi ya samawati, na kijivu yakionyesha hali ya hewa, mawingu au mvua inakaribia.

Gari la zamani la rangi ya samawati ya anga linaonekana kwa karibu. Kwenye upande wa mbele kuna maandishi ya rangi ya dhahabu yaliandikwa kwa mtindo wa mwandiko Thunderbolt na pambo la mistari kadhaa ya wima ya rangi ya dhahabu iliyopangwa kwa usawa. Sehemu ya dirisha la rangi na fremu yake ni ya kromu inaonekana juu ikiwa na antena ndogo nyeusi.

Magari matatu ya kifahari ya Mercedes Benz G-Class , labda aina ya G-63 AMG yamepangwa kwenye eneo la kuegesha magari, ilotengenezwa kwa matofali, gari la kwanza lina rangi nyeusi na kijivu, la pili ni jeupe, la tatu jeusi, kila gari lina nembo kubwa ya Mercedes Benz , mbele, eneo la kuegesha magari lina alama nyeusi, na nyeupe zinazoonyesha nafasi, za kuegesha.

Kifaa chenye umbo la gari la kisasa linaloonekana kuwa Mercedes Benz G-Wagon kimeegeshwa mbele ya jengo lenye madirisha ya vioo. Gari hili lina rangi nyeusi yenye kung'aa na taa zake za mbele zenye umbo la duara zinawaka. Grill ya mbele ina nembo kubwa ya Mercedes Benz . Namba ya leseni inaonekana kama 22 Rawa Auto . Magari mengine yanaonekana yameegeshwa.

Mambo ya ndani ya gari jeusi yanaonyeshwa; yakilenga viti vya nyuma vilivyofunikwa kwa ngozi nyeusi na sehemu za kitambaa chenye rangi ya kijivu au beige. Mlango wa nyuma upande wa kushoto umefunguliwa ukionyesha paneli ya mlango mosi na vifaa vya chrome . Mkanda wa kiti unaonekana umewekwa kwenye sehemu yake. Kupitia dirisha, majengo yake matofali ya rangi ya udongo yanaweza kuonekana.

Eneo kubwa la maonyesho ya magari linaonyeshwa kutoka juu likiwa na magari mapya kadhaa ya rangi tofauti yamepangwa kwenye sakafu iliyo ngaa, watu wengi wanaonekana wakitembea karibu na magari na kuzungumza na wafanyikazi walio simama karibu na meza. Kuna madawati kadhaa ya kazi yaliyopangwa kando ya ukuta za kioo zinazo acha mwanga mwingi uingie.

Magari yameengeshwa na moja ni ya rangi ya nyeusi, madirisha yake yameshuka .Gari ingine ni ya rangi ya nyekundu na pia kuna jumba ya rangi nyeupe imefungwa na ina mistari ya kinjano.

Gari za rangi tofauti zimeegeshwa kwenye uwanja wa kijani wenye nyasi zilizokauka kwa baadhi ya maeneo. Mtu mmoja anatembea kwa utulivu, amevalia koti jeusi na shati lenye michoro. Katika kona ya kushoto watu wamesimama karibu na gari jeupe wakizungumza kwa utulivu.

Mwanaume alievaa fulana ya rangi nyeupe, yenye michoro ya buluu na suruali nyeusi. Anatembea kwelekea mahali magari yameegeshwa. Kwenye uwanja huo, majani uliopo karibu na miti mirefu na maua ya majano. Kuna magari ya ina mbali mbali kama vile Subaru, Toyota, na Nissan, yote yakiwa yamepangwa kwa mistari.

Rundo la matairi mapya ya gari meusi, yamepangwa kwa safu nyingi. Kila tairi inamuundo taa wa grooves na mifumo ya kukanyagia iliyoundwa kwa ajili ya mshiko wa utendaji barabarani. Matairi yanaonekana kuwa ya ukubwa sawa na yamepangwa kwa namna ambayo yanaingiliana kidogo.

Gari aina ya SUV, kutokana na mtazamo wake, wa mlango wa abiria uliowazi, upande wa mbele. Viti vya rangi, vimefunikwa kwa kitambaa cheusi, chenye sehemu za katikati za rangi ya kijivu. Viti vya mbele vinaonekana kuwa na muundo unaounga mkono, mwili. Dasbodi ya gari, ina rangi nyeusi, ina vifaa mbalimbali, vya kudhibiti, na skrini ndogo.

Ndani ya gari yanayoonekana kuwa Toyota Mark-X , kulingana na maelezo yanayoonyeshwa. Dashbodi ina rangi ya beige na nyeusi ikiwa na skrini ya Infotainment katikati. Usukani ni wa ngozi nyeusi na una nembo ya Toyota . Viti vimefunikwa na ngozi ya rangi ya beige na vinaonekana kuwa vizuri. Kuna vifuniko vya plastiki vya bluu vimewekwa juu ya mikeka ya sakafu.

Gari jeupe la Mercedes benz lenye rangi nyeusi limeegeshwa katikati ya barabara tulivu lenye lami safi. Na mwangaza wa jua unaakisi juu ya kofia ya gari hilo , mbele yake kuna miti mirefu ya majani mengi ya kijani ,pamoja na nyaya za umeme zilizosimamishwa kwenye nguzo.

Ndani ya chumba cha maonyesho ya magari mwanaume aliyevaa shati la rangi ya bluu, anasalimiana kwa mikono na mwanaume mwingine aliyevaa shati la bluu, na nyeupe, wameketi kwenye meza yenye karatasi na folder , watu wengine wawili mwanamke na mtoto wameketi upande wa kushoto wa mwanaume anayesalimiana.

Katika barabara tulivu yenye mwangaza wa jua, gari jeupe aina ya Toyota Hiace limeegeshwa upande wa kushoto wa lami. Magurudumu yake yanaonekana yakiwa yamevalishwa matairi ya kisasa huku dirisha la nyuma likiwa wazi kwa uingizaji hewa.

Katika hii picha kuna gari nyeusi na pia hili gari lina dirisha ambalo limefunguliwa na pia kuna mti ambao una matawi wa kijani, na ni refu sana. Na pia kuna jumba ambalo pia liko hapo kando na pia kuna gari nyeupe.

Jengo kubwa la kisasa lenye kuta za vioo na paa la chuma lililong'aa linaonekana. Ghorofa ya chini ya jengo imejengwa kwa rangi ya kijivu na bluu. Magari kadhaa yameegeshwa mbele ya jengo likiwemo gari jekundu, magari meupe na magari meusi. Eneo la kuegesha ni la lami nyeusi. Anga ni la bluu safi na linaonekana kuwa na mawingu meupe kwa mbali.

Gari jeupe, aina ya SUV limeegeshwa kwenye eneo ambalo, linaonekana kuwa uwanja wa magari, au sehemu ya maegesho. Gari limechukuliwa picha kutoka nyuma upande. Ina taa nyekundu za nyuma, na kibao cha nambari chenye maandishi meusi, kwenye msingi wa njano. Matairi yake ni meusi yenye veli za rangi ya fedha.

Mandhari inaonyesha mkusanyiko wa watu wamesimama karibu na magari kadhaa yaliyoegeshwa kwenye eneo la nyasi. Kuna gari jeusi dogo lililoegeshwa upande wa kushoto na watu wamesimama karibu na gari jeupe lililoegeshwa karibu nalo. Kikundi cha watu wanaonekana watu wazima na vijana, wamwsimama karibu na gari ingine jeusi upande wa kulia.

Kuna magari yameegeshwa. Yana madirisha nyeusi. Gurudumu zake ni nyeusi na nyeupe pale kati kati. Mazingira yake ni ya kijani kwa kuwa kuna miti ambayo imepandwa pale.

Gari jeupe la kisasa linaonekana kuwa s u v limesimama katikati ya barabara. Taa zake za mbele zenye umbo la duara zinawaka na nebo ya Volkswagen inaonekana katikati ya grili ya mbele. Gari hilo lina muundo wa kisasa. Linaonekana kuwa jipya. Mbele ya kioo cha upepo kuna maandishi fulani yaliyoandikwa kwa mkono.

Gari la rangi ya fedha aina ya Toyota HiAce limeegeshwa kwenye sehemu ya maegeasho ya changarawe. Magurudumu yake ni ya rangi ya shaba yenye muundo wa madoa madogo. Dirisha za upande wa kushoto zina vioo vya giza na vinakisi mazingira ya miti.

Gari jeupe aina ya suzuki, limesimama katikati ya barabara ya lami jembamba yenye miti na vichaka pembeni. Nambari ya usajili ni KDH 990H. Hali ya hewa ni ya jua kali, ina anga safi na lina mawingu machache meupe.

Mtaa wa soko la ndani umejaa bidhaa za mikono zikiwemo mikobo ya rangi mbalimbali iliyoning'inizwa kwenye mabati na wavu wa chuma. Mikeka na vikapu vya asili vimepakwa chini kwenye mbao huku baadhi ya wafanyabiashara wakiwa wamesimama karibu na bidha zao. Kuna watu wachache wakitembea na wengine wakiwa katika mazungumzo, upande wa kulia.

Ndani ya muundo duni, labda ni kibanda au soko ndogo. Kuna mkusanyiko wa viatu mbalimbali vikianikwa au kuuzwa. Kuna idadi kubwa ya viatu vya aina tofauti vikiwemo sneakers, viatu vya ngozi na vingine visivyoeleweka vizuri kutokana na giza ya mrundiko. Viatu vingi vinaonekana kua vimetumika. Muundo unaonekana kua umefunikwa kwa mabati.

Katika hii picha, kuna duka ambayo inauza aina za picha tofauti tofauti na hizi picha zina rangi tofauti. Kwenye hizi picha zina picha kama ndovu ,wanyama wa pori, na vitu vinginevyo.

Soko kubwa la wazi linaonekana likiwa limejaa watu wengi na bidhaa mbali mbali. Kuna nguo zilizoning'inia kwa wingi zikiwa na rangi na miundo tofauti. Vibanda vingi vimejengwa kwa mabati na mbao, vikionyesha kuwa ni soko la kawaida. Watu wanatembea kati kati ya vibanda, wakifanya manunuzi au kuuza bidhaa.

Soko lenye shughuli nyingi, linaonekana likiwa limejaa wachuuzi na wanunuzi, karibu na rundo kubwa la mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi. Mboga hizo zinazoweza kuwa sukuma wiki au mchicha zimepangwa kwa wingi na zinaonyeshwa kwa ajili ya kuuzwa. Watu wamevaa nguo za rangi mbalimbali; wanaonekana wakitembea na kufanya biashara karibu na mboga hizo.

Mkusanyiko wa viazi mbalimbali, vilivyoandaliwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna vikapu viwili vilivyotengenezwa kwa nyenzo za asili. Kimoja kimejaa viazi vitamu vya rangi ya zambarau na ingine kimejaa viazi vya kauwia vyenye udongo. Karibu na vikapu hiyo, kuna ndoto kadhaa za plastiki rangi tofauti, ikiwa pamoja na nyekundu, nyeupe na njano.

Meza ya mbao imejaa matunda ya rangi tofauti tofauti yakiwemo machungwa, maparachichi, mananasi, mapera na maembe yaliyo pangwa kwa ustadi chungwa na tofaa zimepangwa kwa safu katikati huku ndizi zikiwa zimetundikwa juu kwa kamba nyingi. Chini ya meza kuna kreti za plastiki na makasha ya karatasi yaliyo jaa viazi vitamu pamoja na matunda mengine.

Soko lenye shughuli nyingi jijini Nairobi, limejaa wachuuzi na wanunuzi, watu wengi wamekusanyika karibu na vibanda mbali mbali vinavyouza bidhaa tofauti, kuna wamama wengi wamevaa vitambaa vyenye rangi angavu, wakiuza matunda na mboga kama vile ndizi, viazi na limau, zilizopangwa kwenye meza au chini kwenye, matandiko.

Ukuta umejaa bidhaa za mbalimbali zinazouzwa. Zinaonekana kuwa za kitalii au sanaa za mikono. Upande wa kushoto kuna sumaku nyingi zenye maumbo ya wanyama kama vile simba, tembo, pundamilia na twiga. Pamoja na upande wa kulia, kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile vinyango vya mbao, vikapu vilivyosukwa na mapambo mengine.

Soko limejaa mboga na matunda mbalimbali yaliyopangwa kwa wingi. Kuna nyanya nyekundu zilizojazana, vitunguu vya rangi ya zambarau, karoti, pilipili hoho na kijani, manjano na nyekundu. Pia kuna magimbi ya kijani, limau au ndimu, tango na aina nyingine za mboga ambazo ni za rahisi kuzitambua kwa haraka.

Mifuko ya mikono ya kikapu imening’inizwa kwa mistari ya ngozi katika eneo la soko. Kila mfuko umetengenezwa kwa mkono kwa kutumia nyuzi za rangi ya kahawia, nyeupe na nyeusi zilizopangwa kwa mviringo. Juu kuna vifuniko vya ngozi vilivyochongwa kwa mapambo ya kipekee. Mifuko imeundwa kwa umbo la nusu la duara ikiwa imesokotwa kwa ustadi imara.

Ndani ya duka ndogo au kibanda, kuna mkusanyiko mkubwa wa bidhaa za sanaa na ufundi zinazouzwa. Kuna sanamu nyingi za mbao ,za wanyama na watu, vinyago vya kiafrika vya aina mbali mbali na bidha nyingine za mapambo, zimepangwa kwa rafu na ukutani. Bidhaa hizo zinaonekana zimetengenezwa kwa vifa mbali mbali, kama vile mbao, ngozi na labda mifupa.

Mwanamke amesimama katikati ya soko la kienyeji, akiwa amevaa nguo ya kazi, yenye miraba ya kijani, na nyeupe, akitabasamu kwa utulivu. Mbele yake kuna rundo la karoti, zilizojaa rangi ya machungwa, pamoja na ndizi mbivu za kijani. Nyuma yake kuna magunia yaliyosheheni mboga nyingine kama vile vitunguu, na majani ya dania.

Duka dogo lililojaa bidhaa mbalimbali za kiutamaduni na mikono. Kuta zimejaa mapambo kama shanga, mikufu na vinango vidogo. Sehemu ya chini kuna sanamu ndogo ndogo zilizotengenezwa kwa mbao pamoja na bidhaa zingine kama pochi za mikoba iliyofungwa kwenye plastiki.

Gurudumu la kuuza vyakula limesimama pembezoni mwa barabara, kwenye eneo la biashara yenye shughuli nyingi. Juu yake kuna mwavuli mkubwa wa buluu; uliolazwa juu ya kichochoro chenye magari yaliyopaki na vibanda vya nguo vilivyojaa bidhaa mbalimbali, kama mikoba, nguo na mabegi. Gari la rangi ya kijivu limeegeshwa upande wa kushoto.

Viatu vya michezo vya rangi tofauti tofauti vimepangwa juu ya vibanda vya mbao. Upande wa kushoto wa barabara nyembamba , mavazi mbali mbali yakiwa majaketi, Tshati na suruali imetundikwa juu ya vibanda upande wa kulia.

Soko ndogo la bidhaa za mikono linaonekana chini ya paa, lililotengenezwa kwa bati za mbao. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa wingi na kunyongwa zikiwemo shanga za rangi tofauti, vikuku na mikanda. Kuna mtu ameketi nyuma ya meza iliyojaa bidhaa ndogo ndogo zinazouzwa.

Meza ya mbao imesheheni viatu vya ngozi vya asili vinavyoning'inia kwa mistari, kila jozi likiwa na mapambo ya rangi tofauti na miundo ya kipekee ya shanga. Viatu hivyo vimepangwa kwa utaratibu kwenye nguzo za kamba zilizounganishwa na paa la bati. Sehemu hii ya soko inaonekana ya kienyeji, ikiwa na sakafu ya udongo na vitu mbali mbali vya plastiki na mifuko vikiwa vimetupwa chini.

Soko ya mtaa imejaa viatu mbalimbali vilivyoanikwa na kuwekwa kwenye rafu. Kuna aina nyingi za viatu ikiwa ni pamoja na viatu vya michezo vya rangi mbalimbali kama vile njano, nyeupe na nyeusi, pamoja na sandali na chapuo. Baadhi ya viatu vimeanikwa kwa kamba kutoka kwenye paa la stedi lililotengenezwa kwa tarubai au kitambaa.

Wauzaji wa matunda na mboga wamepanga bidhaa zao moja kwa moja chini au kwenye vyombo vya plastiki pembeni mwa barabara nyembamba yenye shughuli nyingi. Rangi za mboga kama karoti, pilipili, matango, ndizi na nyanya, zinajitokeza kwa wazi. Watu wanapita katika vibanda huko wengine wakisimama kuchagua wanachotaka kununua.

Watu mbalimbali wamevaa mavazi ya bluu wakiwa kwenye soko la ndani lenye bidhaa zilizopangwa kwenye vibanda tofauti. Kuta zimejaa rangi na mapambo huku bidhaa kama mavazi, vikapu, picha za sanaa, maua ya plastiki na vitu vya mapambo zikiwa zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia.

Soko la kienyeji lililojaa bidhaa mbalimbali, za kiutamaduni, kama vile nguo za kitenge, mikufu, vikapu vya mkono na viatu vya ngozi. Kuta zimepambwa na michoro ya rangi angavu, huku meza zikiwa zimepangwa kwa ustadi kuonyesha kazi za mikono. Wateja wanapita kati ya vibanda baadhi wakitazama bidhaa kwa makini.

Vikoko, na shanga, na mapambo ya jadi, yamepangwa kwa mpangilio wa kuvutia, kwenye fremu ya mbao. Rangi mchanganyiko kama kijani, machungwa, bluu, na nyekundu, zinaonekana zikimetameta, kwenye nyuzi za plastiki, na kamba nyembamba. Kati ya mapambo haya, kuna shanga zenye umbo la duara, na zingine zenye muundo wa minyororo, mirefu.

Sherehe ya viatu vya ngozi vilivyopambwa kwa shanga za rangi nyingi ikiwa miundo ya nyoka, nyoyo na duara zikining'inia kwenye stedi ya mbao. Wanaume amevaa fulana ya rangi ya kijivu na jeans ya blue ameinama akichagua au akipanga viatu. Mahali hapo panaonekana kuwa soko au duka la ufundi wa mikono.

Soko kubwa la ndani linaonyesha maduka mengi yanayouza bidhaa mbalimbali. Kuna vibanda vinavyouza sana kama vile picha za kuchora, za wanyama pori na mandhari za kiafrika, sanamu ndogo na bidhaa zingine za kitalii. Maduka mengi yanaonekana yamefungwa au hayana wauzaji kwa wakati huu. Jengo lina dari refu na madirisha mengi yanaruhusu mwanga wa asili kuingia.

Mandhari ya soko la wazi inaonekana na vibanda vingi vimejaaa bidhaa zinazouzwa. Kuna vibanda vinavyoonyesha mapambo ya kujitia hasa shanga na bangili. Bangili nyingi za rangi na vifaa mbalimbali zimepangwa kwenye fremu ya mbao. Shanga refu za rangi tofauti zinang'inia kutoka juu zikionyesha mtindo na vifaa vingi.

Ndani ya duka la nyama kuna wauzaji kadhaa; wakiwa wamevaa kofia na aproni wakihudumia wateja. Sehemu ya mbele ina kaunta kubwa ya kuonyesha nyama iliyojaa mbichi; ikiwa ni pamoja na nyama ina rangi nyekundu na mafuta meupe. Nyuma, nyama zaidi imeninginizwa kwenye ndoano. Kuta zimefunikwa kwa vigae vyeupe na kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali.

Rundo la maua ya Limonium pia yanajulikana kama Statice au Sea Lavender linaonekana likiwa na rangi mbalimbali. Maua mengi yana rangi ya manjano laini yakichanganyika na baadhi yenye rangi ya zambarau iliyokolea na mengine yenye rangi ya waridi.

Mtaa wa jiji ukiwa na shughuli nyingi. Mabasi ya kijani na manjano yameegeshwa kando na barabara, abiria wakisuburi na wengine wakipanda. Pamoja na hayo kuna bodaboda, magari binafsi na watu wakitembea kando ya barabara. Mbali zaidi jengo la tanki ya maji, linaonekana upande wa kulia. Anga ikiwa ni mawingu meupe yaliyoenea.

Vipande mbalimbali vya nyama vimepangwa ndani ya jokovu lenye kioo cha mbele. Vikiwa safi na vimekatwa kwa ustadi. Nyuma ya kioo kuna miguu ya wanyama waliokatwa ikiwa juu ya rafu ya ndani. Sehemu ya juu ina vipande vya nyama vilivyo ning'inizwa. Vikiwa vimetundikwa kwa ajiri ya kuonyeshwa au kukaushwa .

Soko kubwa lenye paa juu likiwa na wafanyabiashara wengi wanaouza ndizi zilizopangwa kwa wingi kwenye kreti za mbao zilizochakaa. Watu wamevaa mavazi tofauti tofauti wakionekana wenye shughuli kwa kuuza bidhaa. Ndizi zimetandazwa kila upande, baadhi zikiwa mbivu zingine zikiwa mbichi na zingine zina madoa meusi.

Eneo lenye shughuli nyingi la wazi linaonyesha wachuuzi na wanunuzi wengi wakiwa wamekusanyika. Watu wengi wamekaa chini au wamesimama karibu na rundo la bidhaa mbalimbali kama vile viazi, vitunguu na mboga nyingine. Kuna lori kubwa lililofunikwa kwa tarubai la kijani, limeegeshwa karibu labda likisafirisha bidhaa.

Wamama wameketi kando kando ya njia kuu ya soko, wakiwa wamepanga mboga na matunda. Kwenye mikeka na mifuko ya plastiki kuna: nyanya, vitunguu, mihoga, viazi, bamia, ndizi, hoho, na matango vikiwa katika rangi tofauti zinazovutia. Wanunuzi wanapita wakichagua bidhaa kwa makini, huku wazazi wakizungumza nao.

ya mtaa inayoonyesha mkusanyiko kubwa wa viatu vya kike vya aina mbali mbali. Juu kuna safu za viatu vya gorofa vilivyo pangwa kwa rangi, vikiwa na rangi kama nyekundu, nyeusi, kahawia na bluu. Chini kwenye meza iliyofunikwa kwa kitambaa cheusi kuna mrundiko wa sandali na chapuo za mtindo tofauti.

Soko la ndani, lenye vibanda vilivyojengwa, kwa kupanga limejaa bidhaa mbalimbali kama maua ya mapambo, matunda, urembo, na kazi za mikono. Wachuuzi wamekaa ndani ya vibanda vyao, wengine wakihudumia wateja au kupanga bidhaa. Njia nyembamba kati ya vibanda, inaruhusu watu kutembea huku na kule.

Kuna jumba la soko, kuna stakabadhi za wanabiashara zimeegeshwa pale. Pia kuna viti tatu, moja ya samawati, kijani mbichi na manjano. Pia hili jumba lina paa ya mabati ngumu.

Jengo kubwa la ghorofa, limechorwa kwa rangi angavu, na michoro ya kupendeza inayovutia macho. Sehemu ya mbele kuna maandishi ya kuhamasisha usafi, yakiandikwa "Usafi wa mazingira, ni jukumu lako" pamoja na "Keep the city clean". Pembeni kuna vyombo vya kukusanya taka, baadhi ikiwa na taka ndani.

Jengo refu la ghorofa nyingi linaonekana likiwa na rangi nyeupe na madirisha mengi ya buluu. Juu ya jengo kuna maandishi makubwa ya rangi ya manjano, Samaki's Corner Square. Kuna mabango mawili makubwa yamebandikwa kwenye ghorofa ya juu, moja likisomeka Fibs College and Driving School na lingine likiwa na maandishi mengi kuhusu ofisi zinazopatikana kwa kukodisha.

Majengo matatu ya ghorofa nyingi yaliyochomeka saruji, yanaonekana katika hatua mbalimbali za ujenzi. Majengo haya yanaonekana kuwa na muundo sawa na yana madirisha mengine yaliyopangwa kwa safu. Eneo linalozunguka majengo linaonekana kuwa bado halijaendelezwa likiwa na rundo la vifaa vya ujenzi kama vile mawe na mchanga mbele ya majengo. Anga ni la bluu likikiashiria kuwa ni mchana.

Majengo manne ya ghorofa yako katika hatua ya mwisho ya ujenzi, kila mmoja likiwa na zaidi ya ghorofa saba na dirisha nyingi ambazo tayari zimewekwa vyuma vya usalama. Mchoro wa mawe unaonekana kwenye ukuta wa kila jengo, unaonyesha kazi ya kisasa ya ujenzi. Kuna mfanyakazi mmoja juu ya paa, akionekana akiendelea na kazi, ishara kuwa ujenzi bado unaendelea.

Jengo la gorofa tatu lina rangi ya kijivu, nyeusi na nyeupe likiwa na mapambo ya kisasa upande wa mbele. Kila gorofa ina balcony yenye uzio wa chuma uliochorwa michoro ya maua ya dhahabu. Mlango mkubwa wa kuingililia una muundo wa kupendeza wa mstatili wenye midomo ya dhahabu na alama ya duara katikati.

Majengo mawili marefu yanainuka kwa haiba, juu ya anga ya buluu, yenye mawingu meupe, yanayopita taratibu. Jengo la mbele lina umbo la mstatili mrefu, likiwa na vioo vya kisasa, vinavyomeremeta kwa mwanga wa jua, juu kuna mitambo ya mawasiliano, na minara ya chuma.

Jengo refu la ghorofa nyingi, lenye rangi ya kijivu, limejengwa nyuma ya uzio, wa mabati yaliyochakaa, mbele kuna nyasi kavu, zinazojitokeza kwenye eneo wazi, lisilojengwa, juu ya paa la jengo, hilo kuna matanki matatu makubwa, ya maji meusi.

Mandhari ya makaazi yenye nyumba kadhaa zilizojengwa karibu. Kuna jumba mbili zinazoonekana wazi zaidi mbele, nyuma ya upande wa kushoto ina paa la rangi ya kijivu na madirisha yenye umbo la nusu duara. Nyumba ya upande wa kulia ina paa la rangi ya kahawia na paneli za solar zilizowekwa juu yake. Nyumba zote mbili zimezungukwa na uzio.

Majengo mawili marefu yasiyomalizika yanasimama wima chini ya anga la blue lililo wazi. Jengo la upande wa kushoto lina rangi ya manjano likionyesha fursa za madirisha tupu. Jengo la kulia lina rangi ya kahawia na linamandishi North Crest View yaliyoandikwa juu. Chini ya majengo kuna muundo wa paa za mabati na miti iliyoenea.

Majengo yaliyojengwa kwa mbao. Mianzi ya makuti yanasimama upande wa kulia wa njia yenye vipande vya mawe. Vyumba vya gorofa vina mabanda yaliyochongwa kwa ustadi, ngazi za mzunguko za chuma na paa zilizofunikwa kwa makuti.

Jengo lenye paa la bati na ukuta wa mawe ya rangi ya manjano na kijivu limesimama katikati ya uwanja kilichofunikwa kwa kokoto. Madirisha makubwa ya vioo yanachukuwa nafasi kubwa kwenye kuta za mbele, yakionyesha mandhari ya ndani, kwenye sehemu ya juu ya paa kuna picha ya kikombe cha chai kilicho chorwa juu ya bango jeupe.

Majengo ya kisasa ya rangi ya waridi yenye paa za rangi ya kahawia yametengwa ndani ya uzio wa mawe ulio na lango la chuma lenye maandishi ya kijani mbele ya ukuta kuna njia ya lami inayoelekea mlangoni ikizungukwa na nyasi ndefu, upande wa kushoto na kulia. Anga ni la bluu safi yenye mawingu mepesi meupe.

Bango kubwa la matangazo linaonyesha jengo refu la kisasa la ghorofa nyingi, linaloitwa HAYAT HEIGHTS. Juu ya bango kuna maandishi construction ongoing kwa herufi kubwa za kijani. Bango linatangaza vyumba viwili vya kulala vyenye ukuta wa mita za miraba mia moja ishirini na saba, pamoja na sehemu ya wafanyakazi DSQ , na vyumba vyote vikiwa na bafu ndani.

Jengo refu la kisasa lenye vioo vingi. Limejengwa kwa usanifu wa kuvutia likiwa na sehemu ya kati iliyoinuka zaidi juu kuliko pande zake mbili. Kuna minara ya mawasiliano juu ya paa ikizungukwa na chuma chembamba.

Majengo mawili yamesimama chini ya anga lenye mawingu. Jengo lililo karibu lina rangi ya beige na lina vipande virefu vya mbao au chuma vilivyopangwa kwa usawa na mistari ya blue inaonekana kuzunguka kila ghorofa. Sehemu ya chini ya jengo hilo linaonekana imefunikwa na mabati yenye rangi mbalimbali. Jengo la mbali lina rangi ya manjano na linaonekana kuwa na ghorofa nyingi zaidi na madirisha mengi.

Majengo marefu yenye vioo na kuta za kisasa yanasimama upande wa kulia; huku upande wa kushoto ukiwa na majengo ya ofisi yenye muundo wa kawaida. Barabara zenye magari machache zinaonekana kati ya majengo; zikipita kati ya miti na bustani zilizopangwa vizuri. Anga limefunikwa na mawingu mepesi ya kijivu na mwangaza wa alfajiri unaonekana ukichomoza upande wa magharibi.

Mandhari ya mijini, yenye majengo kadhaa chini ya anga ya buluu lenye mawingu meupe yaliyo tawanyika. Jengo moja lililo katikati lina rangi ya manjano na linaonekana kuwa jipya au limepakwa rangi hivi karibuni. Lina ghorofa kadhaa na madirisha mengi. Jengo lingine upande wa kulia linaonekana kujimilika likiwa na sehemu zake zikiwa bado hazijaonyeshwa vizuri.

Jengo refu la rangi ya njano limeonekana, likisimama wima mbele ya anga ya bluu iliyo na mawingu. Madirisha mengi ya mraba yametawanyika kwenye kuta za jengo. Juu ya jengo la njano kuna jengo lingine ndogo la rangi ya manjano na bluu. Paa la jengo ndogo lina rangi ya bluu, upande wa kulia wa picha kuna ukuta wa matofali wenye rangi ya kahawia na nyasi kavu juu yake.

Jengo la ghorofa, limesimama kwa rangi ya waridi hafifu ikiwa na madirisha ya vioo na mabalkoni madogo. Kuta zake safi zinaonyesha kuwa limejengwa hivi karibuni. Juu ya paa, kuna matangi meusi ya kuhifadhi maji na nyanya za usalama zimesimikwa kuzunguka.

Bango kubwa la biashara, la rangi nyekundu na nyeupe, linaonekana likiwa limefungwa kwa muda, kwenye ukuta wa chuma uliofunikwa. Bango lina tangazo la Hurlingham Mall, na linadheresha huduma zinazopatikana kama vile supermarket, retail shops, retail stocks, fitness, packing . Pia lina majina ya makampuni au maduka yanayotarajiwa kuwa humo, likiwemo Naivas.

Jengo refu la ghorofa linaonekana ikiwa na maandishi ya the Three Unit Complex kwenye ukuta wa juu. Juu ya paa kuna minara ya mawasiliano na matangazo ya kupangisha kama to let . Sehemu ya mbele ya jengo ina mabango ya kibiashara yakiwemo Omega mabati na Miale mabati yakionyesha kuwa kuna biashara ya vifaa vya ujenzi ndani.

Jengo la kisasa la ghorofa mbili limejengwa kwenye eneo lenye uzio wa ukuta mrefu wa rangi ya kijivu. Mbele ya nyumba kuna bustani ndogo yenye nyasi zilizo katwa vizuri, mimea ya mapambo na miti midogo za kijani.

Fahari kubwa ya jengo inaonekana likiwa na ghorofa nyingi, zikiwa zimejengwa kwa mtindo wa zamani na balkoni za rangi ya bluu nyeusi. Miti mikubwa ya kijani imezunguka jengo hilo na kuta za matofali zimeonekana pembeni. Barabara iliyopita jengo inaonyesha magari na miti mingine. Anga lina mawingu meupe ikionyesha hali ya hewa kupendeza.

Katika hiii picha, kuna jumba refu na lingine fupi, na jumba moja lina rangi ya nyekundu kwenye upande na dirisha zake zimefungwa na pia kuna gari nyeupe na pia ua la mabati.

Katika picha hii kuna nyumba ya kifahari ya rangi nyeupe na ina vioo kubwa. Na pia kuna baiskeli mbili ambazo zimeegeshwa kando. Mazingira yake ni ya kijani kibichi kwa kuwa miti ambayo imepandwa.

Jengo refu la kisasa, linaangazia kuta nadhifu, za rangi nyeupe, pamoja na madirisha ya vioo vya buluu, yaliyopangwa kwa mpangilio dhabiti. Sakafu zake kadhaa zina mabalkoni yenye mipaka ya chuma, yakitoa muonekano, wa kuvutia. Sehemu ya kona ina muundo wa kioo, unanyooka kutoka chini hadi juu, kulipa sura ya kuvutia ya kipekee.

Nyumba kubwa ya gorofa mbili inaonekana ikiwa na rangi ya beige na paa la rangi ya kahawia. Ina madirisha mengi makubwa yanayoegeshwa mwanga wa mchana ndani. Kuna balcony ndogo kwenye ghorofa ya pili nyumba imezungukwa na lawn ya kijani iliyotunzwa vizuri na mimea mingine.

Jengo refu linaonekana dhidi ya anga la bluu lenye mawingu meupe yaliyotawanyika. Jengo lina ghorofa nyingi na lina muundo wa kisasa likiwa na sehemu zilizopakwa rangi ya beije na sehemu zingine zenye vioo vingi vinavyokisianga. Upande wa jengo unaonekana kuwa na maandishi yaliyosimama wima lakini hayawezi kusomeka vizuri.

Jengo la ghorofa tano limejengwa kwa mawe ya kuhifadhi joto na limepakwa fremu nyekundu kwenye kila upande. Juu ya jengo kuna paa la bati, lenye eneo wazi ambayo linaloweza kuwa sehemu ya kupumzikia. Ukuta wa nje umeandikwa maneno Bee N View Zaburi flats.

Hii picha kuna jumba refu ambalo lina ukuta wa samawati pale katikati, na chini lina ukuta mweupe, na pia kuna uzio wa mabati.

Mandhari inaonyesha jengo refu lenye ghorofa mbili au tatu, labda ni nyumba za makazi au majengo ya biashara, jengo limejengwa kwa matofali ya saruji ya rangi kijivu, na lina madirisha yenye muundo wa mraba, kila ghorofa inaonekana kuwa na balkoni ndogo, zilizopakwa rangi ya zambarau, na sehemu ya mbele ya balkoni, ikiwa na funiko wa rangi ya bluu, na nyeupe, kuna ishara, kubwa iliyosimamishwa kwa nguzo, mbele.

Jengo la ghorofa mbili, lina kuta ya rangi ya machungwa iliyopakwa na madirisha makubwa ya vioo, viliyogawanyika katika fremu ndogo ndogo za chuma. Bustani imejaa mimea mbalimbali ya kijani kibichi. Vichaka vilivyokatwa vizuri, maua mekundu na zambarau, pamoja na miti ya ndizi, yenye majani mapana.

Jengo refu la ghorofa, limesimama peke yake, katika eneo lenye nyasi kavu na taka zilizotawanyika ardhini, ukuta wa jengo umetengenezwa kwa mawe ya rangi ya kijivu, na mistari ya rangi nyekundu, likiwa na madirisha madogo, yaliyo na milango ya chuma.

Bango kubwa la matangazo linaonyesha jengo refu la gorofa inayoitwa Hayat Heights likiwa katika hatua ya ujenzi. Bango linatangaza vyumba viwili vya kulala na chumba cha ziada cha wafanyakazi yaani DSQ zinazouzwa kuanzia bei ya millioni nane, na pia linaonyesha offer ya mpango wa malipo hadi miezi thelathini. Picha ndogo zinaonyesha baadhi ya huduma zinazo patikana kama vile kamera za CCTV .

Jengo la kisasa lenye ghorofa mbili. Limezungukwa na ua wa rangi ya krimu uliojengwa kwa mawe ya mapambo katikati. Kuta za nyumba zina rangi ya kijivu nyepesi na maeneo ya mawe ya rangi ya mawe ya bahari yaliyopangwa vizuri. Dirisha kubwa za vioo vimeruhusu mwanga mwingi kuingia ndani. Miti midogo ya mapambo na vichaka vya kijani, vimepandwa pembeni ya ua huku.

Ndani ya jengo la kisasa la duka kubwa. Safu ndefu ya meza zimepangwa kwa utaratibu, zikiwa zimejaa mboga mbichi. Viazi vya rangi tofauti vimepangwa kwa ustadi kando ya vitunguu, karoti, hoho, tangawizi na vitunguu saumu. Taa za dari zimetundikwa juu, kutoa mwangaza unaonyesha rangi angavu za mazao haya.

Ni duka la samaki, ambapo juu kuna ishara kubwa imeandikwa Fishmomger , kwa herufi nyeusi. Chini ya ishara kuna kaunta, za kuonyesha samaki, na dagaa mbalimbali, zilizowekwa kwenye barafu. Kuna picha na maandishi yanayohusu samaki, na uvuvi wa ndani yamebandikwa juu ya kaunta. Ukuta wa nyuma umefunikwa na vigae nyeupe, na kuna vifaa mbalimbali, vya kazi kama vile mizani, na vifaa vingine.

Ndani ya duka kubwa njia ndefu inaonyesha sehemu ya matunda na mboga, kuna meza ndefu zilizo jaa bidhaa za kijani kibichi kama vile brocolli spinach na mimea mingine. Kwenye meza zingine kuna matunda kama vile ndizi na machungwa wateja kadhaa wanaonekana wakichagua bidhaa na wafanya kazi wa duka wanasimamia bidhaa hizo.

Kituo cha kuhudumia katika duka kubwa kinaonekana kikiwa kimeandaliwa kwa ajili ya wateja kujilipia bidhaa zao. Kituo hicho kina skirini ya kuguza inayo onyesha interface ya malipo sehemu ya kusoma barcode na sehemu ya kuweka bidhaa baada ya kulipia kuna vikapu viwili vya ununuzi kimoja cha rangi ya zambarau pande wa kushoto na kingine cha rangi ya bluu kijani upande wa kulia.

Ngazi tambarare ya umeme, inateremka kutoka ghorofa ya juu, hadi chini. Ndani ya duka kubwa, kuta zimepambwa kwa mabango ya matangazo, ya bidhaa mbalimbali. Na mwanga mkali wa dari, unaangaza kila pembe. Juu kuna bango la samawati, linaloelekeza wateja, kwenye sakafu ya chini, ambako kuna bidhaa zaidi.

Ndani ya duka kubwa kuna rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna sehemu ya matunda na mboga, na matunda yamepangwa kwa kuvutia kwenye vikapu na stendi. Kuna mtu ambaye anaonekana akiwa amesimama karibu na sehemu hii. Kuelekea katika upande wa kulia kuna sehemu ya bidhaa za mikate na kuna mfanyakazi mmoja.

Katika eneo hili la kisasa la duka la jerajega, muonekano wa ndani unaonyesha sehemu ya kuuza nyama na samaki, iliyoandikwa kwa maandishi makubwa meat and fish yenye mwangaza wa kuvutia. Sakafu imepambwa kwa vigae vya rangi mbalimbali. Ukuta wa kushoto ukiwa na mipangilio kwa mtindo wa mviringo wa mstatili.

Ndani ya duka kubwa njia, ndefu inaonekana ikiwa na rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali za nyumbani na usafi. Upande mmoja kuna rafu zilizojaa sabuni za unga, sabuni za maji na bidhaa nyingine za kusafisha. Upande mwingine kuna rafu zenye bidhaa kama vile dawa za meno, sabuni ya kuoga na bidha nyingine za kujisafisha.

Ndani ya duka kubwa, njia ndefu inaonyesha rafu zilizojaa chupa mbalimbali za vileo. Upande mmoja kuna chupa za Whisky, Brandy na vinywaji vingine vikali vikiwa vimepangwa kwa safu nyingi. Upande mwingine kuna chupa za Vodka, Gin na vileo vingine. Ishara za bei zinaonekana chini ya bidhaa kadhaa.

Rafu za duka kubwa zimejaa aina mbalimbali za kahawa iliyofungashwa. Kuna pakiti za kawaha ya unga na maharagwe ya kahawa, zikiwa na rangi na ukubwa tofauti. Baadhi ya pakiti zina majina ya bidhaa kama Dormans na Kenya double A. Bei zinaonyeshwa kwenye rafu karibu na bidhaa. Taa za duka zinaangazia vizuri bidhaa na kuifanya zionekana kwa wateja.

Duka kubwa la vyakula linaonekana likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu na meza. Upande wa kushoto kuna rafu za mbao zilizojaa bidhaa za mikate ikiwemo mikate mingi, kati kuna sehemu ya bidhaa za baridi na nyama. Upande wa kulia kuna masanduku makubwa ya kadibodi yaliyojaa bidhaa mbalimbali yakiwa na maandishi crazy offer .

Mfanyakazi wa duka la Naivas , amevaa koti la rangi ya machungwa, lenye maandishi nyuma, akipanga bidhaa kwenye rafu ya duka, bidhaa hizo ni chupa za mchuzi, na viungo mbalimbali, vilivowekwa kwa mpangilio wa rangi, na aina, bei zimebandikwa wazi mbele ya kila safu na bidhaa zingine kama mayonnaise, kachumbari na viambato vya mapishi, ziko upande wa kushoto.

Mashine mbalimbali za kufulia ziko zimepangwa kwa mstari kwenye duka kubwa la vifaa vya elektroniki, kila mashine ina chapa tofauti na maelezo yake, yakiwa yamebandikwa mbele ikiwa na pamoja na bei na vipengele maalum, baadhi zina milango ya glasi, inayoonyesha sehemu ya ndani, huku zingine zikiwa na maandiko ya matangazo, juu yake.

Rafu ndefu zenye taa ngavu zimejaa bidhaa za aina mbalimbali zenye pipi, peremende, biskuti na vitafuno vingine; vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri na wenye kuvutia. Kila bidhaa imewekwa kwa utaratibu katika sehemu maalum. Baadhi zikiwa kwenye mifuko ya plastiki kwenye rangi angavu kama nyekeundu, buluu, njano na kijani.

Ndani ya duka la Quickmart, Kitengela, rafu zimejaa mkate mbalimbali uliopakiwa kwenye mifuko ya plastiki. Kuna aina nyingi za mikate ikiwa ni pamoja na vipande na mikate mizima. Rafu zina matangazo madogo yanaonyesha nebo ya Quickmart. Wateja wanaweza kuonekana kwa umbali wakisuka toroli za ununuzi.

Ndani ya duka kubwa la Carrefour. Rafu zimepangwa kwa mistari mirefu zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali kama unga, mchele na bidhaa za matumizi ya kila siku. Mabango mekundu yenye maandishi ya deals kibao yamebandikwa juu ya rafu yakitangaza bei zilizopunguzwa.

Ndani ya soko kubwa la kisasa watu wengi wananunua matunda na mboga safi zilizopangwa kustadi kwenye stendi za mbao, kuna ndizi, maparachichi ,mananasi na maembe yaliyoivaa vizuri. Upande wa kulia, kuna mikate ya aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa kuna safu ndefu za rangi zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna mwanamke akitembea karibu na rafu zilizojaa vifurushi vya tissue za uso na taulo za jikoni. Vifurushi vingi vya tissue vimepangwa kwenye marundo makubwa kwenye palette za mbao. Mabango ya njano yenye bei za matangazo ya promotion yamening'inia kutoka dari.

Sehemu ya duka kubwa inayo uza jibini, au bidhaa za deli inaonekana. Kaunta ndefu, yenye vioo inaonyesha aina mbalimbali za jibini zilizokatwa na zilizofunganishwa. Juu ya kaunta kuna mashine za kukata jibini na vyakula vingine. Ukuta nyuma ya kaunta umefunikwa na vigae vyeupe na una picha zinazoonyesha jibini, nyama, na zeituni.

Katika hii picha kuna duka kubwa ambayo imepangwa vitu vizuri vya kila aina na pia lina mataa ambayo yamewaka. Sakafu yake ni nyeupe na inachapishwa, ina maandishi ya rangi nyeusi.

Mikate ya aina mbalimbali imepangwa kwa utaratibu, kwenye rafu za mbele. Huku bidhaa zingine kama mchele, unga na vitafunwa vikiwa katika safu za katikati. Juu kuna mwangaza wa taa ndogo ndogo zilizo kwenye dari lenye mbao za kupendezesha, Sehemu ya nyuma ina mabango yenye maandishi makubwa.

Ndani ya duka la rejareja, rafu zimepangwa kwa ustadi zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali za usafi wa nyumbani, kama sabuni ya mche, sabuni ya unga na sabuni ya kuosha vyombo. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia, kulingana na chapa na rangi kama vile; safisha, axion na sunlight .

Maeneo ya duka la rejareja yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Rafu zimejaa bidhaa za jikoni kama viungo, sahani, mitungi ya kuhifadhia vyakula na vyombo vya plastiki. Taa za dahari zinamulika vizuri kuonyesha kila bidhaa iliyopo kwenye rafu. Sakafu ni safi na pana ikiruhusu wateja kupitia kwa urahisi kati ya sehemu mbalimbali.

Nuru za ndani zinamulika njia ya kati ya maduka, pande zote zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali, kushoto kuna rafu zilizopangwa na mavazi ya watoto, nepi, vitambaa na masanduku ya rangi tofauti, kulia kuna nguo zilizoning'inizwa, baadhi zikiwa na rangi za kupendeza, kama waridi, bluu, kijani na njano.

Ndani ya duka kubwa, njia ndefu inaonekana ikiwa na rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto rafu zimejaa karatasi za choo na taulo za karatasi. Upande wa kulia rafu zimejaa vyakula vilivyounganishwa na vitu vingine. Mwishoni mwa njia watu kadhaa wanaonekana wanafanya manunuzi au kupanga bidhaa.

Ndani ya duka kubwa, kuna kaunta ya chakula iitayo Cafe Naivas, yenye maandishi ya rangi ya machungwa na nyeupe yaliyoandikwa juu ya rafu za mbao. Nyuma ya kaunta kuna ukuta wenye vigae vya kijivu na nyeupe na mashine za kahawa pamoja na maandiko yanayoelekeza wateja.

Katika hili duka kubwa kuna gondoro ambazo zimehifadhiwa na ni za rangi tofauti. Kuna nyekundu, kuna samawati, kuna za kijani kibichi. Zote zimewekwa hapa ndani.

Ndani ya kaunta ya bucha aina mbalimbali za nyama mbichi zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna vipande vya nyama nyekundu, nyama ya kusaga, ini na aina nyingine za nyama ambazo hazitambuliki kwa urahisi. Nyama imewekwa trei za sahani tofauti na baadhi yake imepambwa kwa springs za kijani kibichi na vipande vya lima na nyanya.

Duka kubwa la rejareja, limepangwa kwa mpangilio mzuri na bidhaa mbalimbali za vinywaji kama juisi za matunda zilizo kwenye chupa na maboksi. Rafu zimejazwa kuanzia chini hadi juu na taa za dari zenye mwanga mkali zinatoa mwangaza wa kutosha kwenye eneo lote.

Mtazamo wa juu unaonyesha sehemu ya ndani ya duka kubwa lenye shughuli nyingi. Sehemu ya mkate au bakery inaonyesha bidhaa mbali mbali za mkate na keki zilizopangwa kwenye rafu na meza. Sehemu ya maziwa yaani dairy ina friji zilizojaa chupa za maji, mtindi na bidhaa nyingi pale.

Matunda mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio wa kuvutia. Katika soko la ndani lenye mwangaza wa kutosha. Ndizi, maembe, machungwa, maparachichi na matunda mengine yamewekwa kwenye vijitungi vya mbao vilivyo inuliwa. Watu wachache wanatembea au kuchagua bidhaa zao.

Rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali, za nyumbani, zimetangamana vizuri, katika duka kubwa, la kisasa, mifuko ya sabuni unga aina ya Ariel , imetandazwa juu ya rafu ya mbele, huku chupa za rangi tofauti za sabuni ya maji, zikiwa zimepangwa chini yake, pembeni kuna bidhaa za kusafisha zenye rangi ya manjano, na sehemu nyingine, ina vyakula vya makopo, unga na vinywaji.

Kabati la kuonyesha, chakula limejaa keki, mbali mbali zilizopambwa kwa rangi tofauti, zikiwa zimepangwa kwenye rafu za kioo, keki zingine zimefunikwa kwa krimu nyeupe na mapambo ya chokoleti, huku zingine zikiwa na krimu ya rangi ya waridi na matunda, chini ya keki, kuna rafu nyingine yenye vitafunio vilivokaangwa, vya rangi ya kahawia au umbo la pembe tatu au cylinder .

Duka kubwa linaonekana ikiwa na safu ndefu, za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto, kuna rafu zilizojaa juisi za matunda, na vinywaji vingine vilivyofunganishwa kwenye katuni, na chupa. Upande wa kulia, kuna rafu zilizojaa vinywaji, vya aina mbalimbali. Katikati ya sakafu, kuna stedi yenye bango kubwa la matangazo, la Dstv, na yenye maandishi Unbeatable Footah .